Vifurushi nane vya bidhaa ya "BIOFIX" inayotumika kama chanjo ya viumbe hai, huchanganywa na mbegu kabla ya kupandwa, ili kuongeza uwezo wa mimea kufyonza virutubisho, hasa naitrojeni. Hutumika kwenye mazao jamii ya mikunde kama vile maharage ya soya, na mbaazi, hivyo hupunguza matumizi ya mbolea za viwandani, na gharama za uzalishaji.

Watu sita wa jinsia tofauti ya kike na ya kiume wakiwa ndani ya shamba kubwa, ambapo wanawake wanafanya shughuli za kilimo cha viazi mviringo kwa lengo la kuuza ili kujipatia kipato na matumizi ya chakula nyumbani.

Shamba la mipapai lililopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo mwekundu wenye rutuba. Kila mti una matunda mengi yaliyojaa ishara kwamba mimea hiyo inatunzwa vizuri. Mashina ni imara na majani yake ni makubwa na ya kijani kibichi. Pia eneo lina nafasi nzuri kati ya mstari na mstari, ambayo husaidia kupitisha hewa na kurahisisha upaliliaji au uvunaji. Zao hili ni chanzo kizuri cha kipato kwa wakulima.

Eneo kubwa lililokusanyiwa karoti nyingi zenye rangi ya chungwa zikiwa zimekomaa vizuri na zina afya, mbele kuna mwanaume aliye juu akiangalia. Anga ni jepesi na la bluu, kuonyesha hali ya hewa ya joto na jua. Zao hili hulimwa kwa ajili ya kuuza sokoni, ndani na nje ya nchi, hivyo huchangia kipato cha wakulima na jamii kwa ujumla.

Kundi la watu walioko kwenye eneo la soko au ghala la matunda, mbele kuna meza yenye mananasi mengi yaliyoiva vizuri yakipakiwa ndani ya kreti nyeusi tayari kwa usambazaji na uuzaji ili kujipatia kipato.

Mti wa mgomba mwenye kichane cha ndizi kilichojaa vizuri majani mapana ya kijani kibichi chini kuna ua la ndizi ambalo ni ishara ya ukuaji unaoendelea kudhihirisha mti uko katika afya nzuri, mazingira ya shamba yana rutuba na hajachafuka kuashiria sehemu inatunzwa kwa ajili ya kilimo zao hili huuzwa sokoni kwa matumizi ya chakula na uchangia kipato cha wakulima.

Shamba kubwa lenye migomba mingi iliyobeba vichane vya ndizi vilivyo jaa vizuri; majani mapana ya kijani kibichi. Mazingira ya shamba yana rutuba kutokana na hali ya udongo wenye unyevu kuashiria upatikanaji wa mvua. Anga safi la rangi ya bluu kuonyesha hali ya joto. Zao hili huuzwa sokoni kwa matumizi ya chakula na huchangia kipato cha wakulima.

Watu sita wanaume wakiwa watatu juu ya lori na rangi nyeupe lililozungushiwa uzio wa mbao, wanashusha mikungu ya ndizi na wanawake wakiwa chini wanachagua zao hilo la biashara, tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo ili kujipatia kipato.

Mwanaume kasimama ndani ya shamba kubwa la mananasi, akiwa kabeba moja mkono wa kulia na lengine mkono wa kushoto, baada ya mavuno akionyesha ukubwa na ubora wa zao hilo na tayari kwa mauzo na matumizi ya nyumbani.

Mkulima akiwa shambani kashikilia viazi mviringo vingi alivyovuna kwa mikono kuonyesha ubora wa zao hilo la biashara ili kujipatia kipato, kilimo kilichofanywa kwa uangalifu akizungukwa na mazingira ya kijani kuonyesha ardhi yenye rutuba.

Kilimo cha kisasa kinachotumia magunia ya plastiki yenye udongo au mbolea maalumu, ndani kukiwa na mimea ya nyanya imepandwa kwa mistari nadhifu. Zao hilo la rangi nyekundu na kijani limekomaa na kujaa kuonyesha mavuno mengi yenye ubora. Njia hii hutumika kuongeza uzalishaji kwa lengo la kuuza sokoni na kuongeza kipato cha mkulima.

Mkulima akivuna mananasi yaliyoiva kwajili ya biashara. Amevaa mavazi ya kazi na glovu kama kinga wakati wa uvunaji. Mazao yamewekwa kwenye kreti la rangi ya bluu tayari kwa kupelekwa sokoni kuchangia sekta ya viwanda kwa kuchangia utengenezaji wa bidhaa kama vile vinywaji.

Vijana wawili wakiwa ndani ya shamba la kahawa wakivuna zao hilo lenye rangi nyekundu na kijani, na kuziweka ndani ya tenga kwa ajili ya mauzo, ili kujipatia fedha ama kipato cha kuendesha maisha yao ya kila siku.

Shamba la migomba yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwa mistari, mmoja ukiwa umebeba ndizi kudhihirisha mvua au unyevu wa kutosha. Zao hili hulimwa kwa ajili ya kuuza sokoni, ndani na nje ya nchi, hivyo huchangia kipato kwa wakulima na pia ni chanzo muhimu cha chakula.

Shamba kubwa yenye mazao ya mahindi mengi kwa mbele, likilimwa na wanaume wawili kwa kutumia njia ya trekta, kwa lengo la kurahisisha shughuli za kilimo ili kuongeza uzalishaji na usambazaji wa zao hilo.

Samaki wa kupendeza mwenye muundo wa rangi ya bluu na mistari meusi akiwa ndani ya tenki la maji safi, ufugaji huo hutumia mizinga maalumu ya udhibiti wa joto, hewa na usafi wa maji, ili kuhakikisha afya bora kwa viumbe hivyo, samaki wa aina hii hufugwa kwa biashara ya mapambo majumbani au kwenye maonyesho.

Mandhari ya msitu yenye uoto mnene wa mimea mingi ya kijani kibichi yenye njia ya udongo ilio na uzio wa mbao na pango la asili kwenye mwamba alipo mwanaume. Mazingira haya huashilia umuhimu wa misitu katika kuhifadhi vyanzo vya maji, viumbe hai na kuwa kivutio cha utalii wa asili.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi ambapo mboga za majani zinalimwa ndani ya mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mistari. Mimea inakuwa bila udongo ikipokea virutubisho kupitia maji yanayotoka kwenye mfumo huo na yote yamefunikwa chini ya paa ilikudhibiti na kulinda dhidi ya jua kali pamoja na mvua.

Shamba kubwa lenye zao la kibiashara cha mboga aina ya kabichi kilichopangwa kwa mistari mizuri kudhihirisha matumizi ya teknolojia ya kisasa pia udongo wenye rutuba usio na magugu ili kuhakikisha uzalishaji mkubwa sokoni.

Nyumba ya kuoteshea mimea inayotumia teknolojia ya kisasa, ikiwa na wanaume wawili wakikagua mazao yaliyopangwa kwa mpangilio wa kitaalamu, yenye kamba inayosaidia mimea kusimama vizuri ili kuongeza uzalishaji bora na endelevu wa zao hilo.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji unaotumika kwenye kilimo cha kibiashara ukionyesha nguruwe waliowekwa ndani ya mabanda yalio na njia ya kati, ili kudhibiti hali ya joto, usafi, na lishe kwa ufanisi mkubwa. Teknolojia hii husaidia kufuatilia afya ya mifugo, kurahisisha kusanyaji wa taka na kupunguza hatari ya magonjwa.

Mwanaume akitumia trekta kulima ndani ya shamba kubwa. Mfumo huu ni wa kisasa na unatumia teknolojia kuongeza uzalishaji kwa wingi. Mara nyingi hutumika kwenye kilimo cha bishara, hivyo husaidia kuokoa muda, kuongeza tija na kupunguza gharama za kazi za mikono.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone likiwa na mistari ya bomba nyembamba iliyopo kando ya mimea kama vile mbogamboga hupeleka maji mojakwamoja kwenye mizizi ilikuokoa maji na kusidia mmea kukua vizuri na kuongeza rutuba.

Mandhari nzuri ya asili yenye mti mkubwa wa mwituni ulio karibu na mwambao wa ziwa, maji ni utulivu na ndani kuna ndege aina ya flamingo wenye rangi nyeupe, pamoja na pundamilia wachache wakila nyasi kavu pembezoni mwa chanzo hicho cha maji, pia mlima uko kwa mbali kuonyesha hali ya savana yenye mchanganyiko wa wanyamapori, miti ya asili na muonekano wa kuvutia wa maji.

Mandhari ya asili yenye maeneo ya tambarare, miti iliyosambaa ya rangi ya kijani na milima kwa mbali. Mazingira haya huonyesha mchanganyiko wa maeneo ya makazi ya kijijini na ardhi wazi yenye mimea. Pia muonekano wa udongo ni hali ya ukame au msimu wa kiangazi. Sehemu hii haushiria shughuli za kilimo na ufugaji wa jadi.

Mandhari ya eneo la tambarare lenye majani yaliyokauka na mti mmoja ulionyooka katikati ikiwa na anga safi lenye rangi ya bluu ishara ya hali ya hewa ya joto, mvua kidogo na jua kali. Mazingira haya hupatikana kwenye maeneo ya mbuga za wanyama na ni muhimu kwa ikolojia ya viumbe hai.

Mandhari ya eneo la tambarare yenye mimea na nyasi za rangi ya kijani kibichi na mti mkubwa, njia ya udongo imechongwa katikati kuashiria shughuli za kibinadamu kama kilimo, usafirishaji, na ufugaji. Angani jua linachomoza kuashiria hali nzuri ya hewa. Mazingira haya ni muhimu kwa ikolojia ya viumbe hai.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde, miti iliyosambaa na mimea mingi kijani kibichi, katikati kuna chanzo cha maji kilicho na mawe madogo madogo kwa ndani pia viumbe hai kama ndege wanaotegemea mazingira haya kwa ajili ya kuishi na kujipatia chakula, eneo hili hufaa kwa utalii na lina mchango mkubwa kudhibiti tabia ya nchi.

Mandhari ya asili yenye milima ya kijani kibichi, miti mingi na nyasi ndefu. Njia ya udongo imechongwa katikati ya milima ikiashiria shughuli za kibinadamu kama kilimo, utalii au uchimbaji. Mazingira ni ya kuvutia na ya utulivu huku anga likiwa la bluu, safi na mawingu mepesi kudhihirisha hali nzuri ya hewa.

Mandhari yenye milima, mabonde, na tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili kama vile miti na mimea tofauti yenye rangi ya kijani, kudhihirisha upatikanaji wa mvua kutokana na utunzaji wa mazingira hayo.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde yaliyojaa uoto wa kijani. Ni eneo lisilo na ujenzi, hivyo hudhihirisha uzuri na usafi. Sehemu hii hufaa kwa utalii, kilimo na hifadhi ya mazingira, na yana mchango mkubwa katika kudhibiti tabia nchi.

Ng'ombe wakiwa ndani ya zizi lililojengwa kwa miti na mabati, iliyozungukwa na migomba ya rangi ya kijani kuonyesha ufugaji unaoendelea ili kuzalisha nyama na maziwa kwa lengo la kujipatia kipato na matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Mfugaji wa kiume akiwapatia chakula bata wake, walio ndani ya banda lililojengewa na nyavu, mbao pamoja na mlango wa bati, ili kuboresha na kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama kwa lengo la kuuza na matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Shamba la kilimo cha mbegu lililopandwa mimea kwa mistari na imewekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Njia hii ni ya kisasa kwenye uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya kilimo. Pia hurahisisha ukuaji mzuri, kupunguza magonjwa na huongeza ukuaji wa mazo kwa wakulima wengine.

Shamba kubwa la kilimo cha mbegu lililopandwa mimea kwa mistari na imewekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Njia hii ni ya kisasa kwenye uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya kilimo, pia hurahisisha ukuaji mzuri, kupunguza magonjwa na huongeza ukuaji wa mazao kwa wakulima wengine .

Shamba la kilimo cha mbegu lililopandwa mimea kwa mistari, na imewekewa mfumo wa umwagiliaji kwa matone. Njia hii ni ya kisasa kwenye uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya kilimo. Pia, hurahisisha ukuaji mzuri, hupunguza magonjwa, na huongeza upatikanaji wa mazao kwa wakulima wadogowadogo.

Kijana wa kiume akiwa amevaa suruali nyeusi na sweta la bluu, amesimama mbele ya mbwa wawili walio ndani ya banda zenye mabanzi ya chuma na mbao, chenye hali ya usafi; hivyo kuashiria wanyama kupatiwa makazi salama, chakula na uangalizi wa kiafya kama chanjo na matibabu kwa ajili ya ukuaji bora.

Mbwa mwenye rangi ya kahawia na nyeusi akiwa ndani ya kibanda chake cha mbao kisafi na imara. Sehemu hii wanyama hupatiwa makazi bora chakula na uangalizi wa kiasi kama chanjo na matibabu hivyo pelekea ustawi wa wanyama katika mazingira safi na salama.

Ndege pori anayefanana na tai mdogo mwenye mwili wenye manyoya ya kijivu, nyeusi, na nyeupe; macho makali mekundu, mdomo uliopinda kwa mbele kwa ajili ya kurarua wanyama, na miguu yenye kucha kali kwa kushika mawindo, amekaa juu ya nyaya za umeme akiwinda. Hivyo husaidia kwenye usawa wa mazingira na kuonyesha afya mfumo wa kiikolojia.